Daktari wa meno akisaidiana na nesi waliovalia maganda rasmi ya kazi akiwa anamhudumia mgonjwa aliyelala kwenye kiti cha dentisti wamevalia glovu za plastiki akiwa anamsaidia mgonjwa kumeza dawa au maji. Pia kuna taa maalum juu kuwasaidia kuona kinywa cha mgonjwa.

Mgonjwa amelazwa kwenye mashine yenye kutumia mfumo wa nguvu za ki magnetiki almarufu MRI, kutumika kuchunguza sehemu za ndani za mwili kwa njia isio na maumivu anahudumiwa na dakitari wa zamu.